Risiti kutoka "KCB", taasisi inayojishughulisha na masuala ya kutunza na kutoa huduma nyingine za kifedha.

Mteja aliyevaa nguo nyeupe akiwa mbele ya mashine ya kutolea hela akiweka kadi ya benki, ili aweze kupata huduma mbalimbali za kifedha.

Mwanamke akiwa ameegama kwenye kikapu kilicho na bidhaa mbalimbali ndani yake, pamoja na kadi za benki kwa ajili ya kutoa huduma mbalimbali za kifedha.

Chumba chenye kuta zilizojengwa kwa matofali taa ikiwaka viti, meza, jokofu, pamoja na kabati lenye vinywaji vya aina mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Televisheni, mapambo yaliyoning'inizwa juu ya dari, kabati lililotengenezwa kwa mbao na kugawanywa katika miraba iliyo na vinywaji mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Kundi la watu likiagiza na kunywa vinjwayi vya aina mbalimbali, vilivyopangwa kwenye kabati na vilivyopo ndani ya jokofu.

Gari ambalo mlango wake mmoja umefunguliwa na kuonyesha viti viwili vyenye rangi ya kijivu, vikiwa tayari kuuzwa kwa mteja.

Sakafu yenye marumaru, meza ya kioo yenye magazeti na chupa ya plastiki ya maji juu yake, pamoja na magari yenye rangi nyeupe, yakiwa ndani ya chumba kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi nguzo zenye nyaya za umeme, watu waliovaa barakoa wakiwa mbele ya magari yaliyopangwa katika mstari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Jengo la milango ya vioo, gari yenye rangi nyeusi, wanaume wawili wakiwa wameshika ufunguo mkubwa kwa pamoja.

Nguzo za nyama za umeme, nyasi fupi, uzio uliojengwa kwa nguvu za zege na vyuma, mlango ulio wazi, gari lenye rangi ya njano kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Gari lenye usukani upande wa kushoto likiwa na viti vyenye rangi ya kaki tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Chumba chenye kuta zenye rangi nyeupe, milango ya vioo, na sakafu ya marumaru, ikiwa na gari za aina mbalimbali ndani yake ambazo zipo tayari kuuzwa kwa wateja.

Majengo marefu, miti, uzio uliojengwa kwa matofali na vyuma, magari ya rangi nyeupe yakiwa yamepangwa kwenye mstari ulionyooka kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliojengwa kwa matofali na vyuma, magari yakiwa nje huku yamepangwa katika mstari ulionyooka kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Chumba chenye meza, yenye komputa mpakato juu yake , pamoja na magari yenye rangi nyeusi ikiwa tayari kuuzwa kwa wateja .

Taa zinazowaka gari lililofunguliwa mlango likiwa na usukani upande wa kushoto, pamoja na vyeti, likiwa ndani ya jengo likiwa tayari kuuzwa kwa wateja.

Mteja akiwa mbele ya duka lililowazi lenye maandishi yenye rangi ya bluu juu yake, pia likiwa na milango iliyotengenezwa kwa vyuma kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Kabati la mbao lililogawanywa katika sehemu zenye ukubwa uliosawa, kukiwa na chupa ndani yake. Meza iliyo na madeli ya maandazi juu, watu wawili wakiwa ndani ya duka wakitoa huduma ya kuuza maziwa.

Mashine ya kisasa yenye rangi nyeupe na bluu bahari, picha ya mtoto mbele yake na uwazi kwa juu, ikiwa ndani ya duka kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Duka lililo na kabati, zilizogawanywa katika sehemu zinazolingana, huku kukiwa na bidhaa za aina mbalimbali zilizopangwa katika makundi yanayofanana pamoja na mashine ya kisasa kwaajili ya kuuza maziwa kwa wateja.

Chumba kilicho wazi chenye redio mbili kubwa zenye rangi nyeusi, huku kukiwa na mashine ya kisasa iliyochorwa picha ya mtoto mdogo wa kike, kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu, maandishi, iliyochorwa picha ya mtoto na ng'ombe, ikiwa ndani ya chumba kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Ghorofa lenye maduka mawili yaliyo wazi na vibaraza vinye sakafu ya marumaru, ambayo hutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Duka lililowazi lenye bango juu yake, maandishi ya rangi ya bluu na nyekundu kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Muuzaji aliye ndani ya duka lililofunguliwa dirisha na milango ya vyuma yenye rangi ya bluu, huku akimimina maziwa kwenye jagi lililo juu ya meza kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Dereva akiwa kwenye pikipiki iliyobeba mapipa mbele ya duka lililo wazi, lililopakwa rangi nyeupe na bluu, likitoa huduma ya kuuza maziwa.

Mashine ya kisasa iliyochorwa picha ya ng'ombe mbele yake na yenye rangi ya bluu na nyeusi kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu bahari, ikiwa imechorwa picha za aina mbalimbali. Tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mteja akiwa amesimama mbele ya duka lililo wazi lenye mlango uliotengenezwa kwa vyuma, maandishi ya bluu na mekundu iliyochorwa picha ya ng’ombe akinunua maziwa.

Mashine mbili za kisasa zenye rangi ya bluu, na zilizochorwa picha mbalimbali zikiwa nje ya duka, kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Maputo yaliyoning'inizwa nje ya duka lililo wazi lenye rangi nyeupe, lililo na majokofu ndani yake, huku kukiwa na wateja wakinunua maziwa kutoka kwa muuzaij.

Mteja akiwa amefungua, mlango mdogo, ulipo katika mshine ya kisasa, rangi ya kijani na bluu mpauko. Na kuchora picha ya ng'ombe mbele yake, ikiwa ni yeye kwa nje, kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja."

Ukuta uliojengwa kwa matofali ya udongo, wateja wakiwa wamesimama mbele, ya kibanda kwa ajili ya kununua maziwa.

Mashine ya kisasa, iliyo juu ya sakafu ya marumaru yenye magurudumu, iliyopakwa rangi ya bluu na kuchorwa picha ya ng’ombe kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mlango uliotengenezwa kwa mbao ukiwa nyuma ya mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu, na iliyochorwa picha ya ng'ombe kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Gari lenye rangi nyeupe, lililosimama nje ya duka lililo wazi, lenye majokofu mawili linalotoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Jengo la ghorofa; mtu akijaribu kufungua duka kwa ajili ya kuuza maziwa kwa wateja, lililochorwa picha mbalimbali za ng’ombe.

Mapipa yaliyotengenezwa kwa vyuma, mashine ya kisasa yenye rangi nyeupe, iliyowekwa ndani kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu iliyochorwa picha za aina mbalimbali kwa ajili ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu bahari, ikiwa imechorwa picha ya ng'ombe na kuunganisha kwenye umeme, tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa mteja.

Mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu bahari pamoja na rangi nyeupe iliyochorwa picha ya ng'ombe, ikiwa imewekwa nje ya duka kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa mteja.

Mashine ya kisasa yenye rangi nyeupe pamoja na bluu iliyochorwa picha ya ng'ombe kwa ajili ya kuuza maziwa kwa wateja.

Bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye kabati yenye ngazi tofautitofauti, watu wawil wakiwa wameshika mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa kwa mteja.

Meza iliyotengenezwa kwa chuma ikiwa mbele ya duka lililowazi lenye picha mbalimbali katika milango yake, huku kukiwa na muuzaji ndani pamoja na mashine ya kisasa kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mtu aliyevaa koti jeupe, na kufunika nywele zake akiwa mbele ya mashine ya kisasa, yenye rangi ya bluu akipata huduma ya maziwa.

Mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu na picha ya ng’ombe mbele yake. Ikiwa imewekwa ndani kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu bahari iliyopo ndani ya chumba, kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mkate, mayai pamoja na mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa kwa wateja. Ikiwa ndani ya duka lililotengenezwa kwa vioo kwa ajili ya wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, duka lililowazi lenye bango juu yake pamoja na mteja aliembele kwa ajili ya kupata huduma ya kuuziwa maziwa.

Dirisha lililotengenezwa kwa vyuma lenye rangi ya bluu kabati la mbao lenye vyumba vyenye ukubwa unaolingana, likiwa na bidhaa za aina mbalimbali zilizo katika makundi yanayofanana, pamoja na mashine ya kisasa kwa ajili ya kuuza maziwa kwa wateja ikiwa ndani ya duka.

Mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu, maandishi na picha ya ng'ombe mbele yake ikiwa ndani ya chumba kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Bidhaa za maziwa za aina mbalimbali zilizopangwa ndani ya duka zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Mteja akipata huduma kutoka kwenye Mashine ya kisasa iliyoko ndani ya chumba, huku ikiwa imefunguliwa na kutiririsha maziwa ndani ya chupa.

Maduka mawili yakiwa yamefunguliwa, yenye milango ya chuma, iliyopakwa rangi ya kijivu na kuchorwa picha ya ukutani, huku kukiwa na mjasiliamali aliyesimama mlangoni ili akitoa huduma ya kuuza maziwa kwa mteja.

Mashine ya kisasa iliyo ndani juu ya sakafu ya malumalu, yenye rangi ya buluu na nyeupe. Iliyochorwa picha ya ng'ombe, maandishi kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa iliyochorwa picha ya ng'ombe, ikiwa mbele ya duka lililo wazi, kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Watu waliokaa kwenye viti vyeupe vya plastiki, huku kukiwa na meza iliyotengenezwa kwa mbao katikati yao yenye majagi na vikombe vya vioo, kwa ajili ya kunywea na kuhifadhi maziwa yaliyonunuliwa katika duka.

Mteja akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu, na iliyochorwa picha ya ng’ombe. Yenye uwezo wa kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Duka lililowazi Ikiwa limechorwa picha Za chupa zenye ujazo tofauti Za maziwa Huku kukiwa na mteja ndani yake akipata huduma hiyo.

Mteja akiingia ndani ya duka lililo wazi, lenye mlango wa chuma na dirisha la kioo. Lenye maandishi yenye rangi nyeusi juu yake, kwa ajili ya kupata huduma ya kuuziwa maziwa.

Jengo la ghorofa, duka lenye rangi ya bluu, lililo wazi, na bango juu yake ikiwa na bidhaa za aina mbalimbali ndani kwa ajili ya kukuza mazingira kwa wateja.

Duka lililowazi likiwa limechorwa picha ya ng’ombe katika milango yake, likijishughulisha na huduma ya kuuza maziwa na bidhaa nyingine mbalimbali.

Bidhaa za aina mbalimbali, zilizopangwa katika makundi yanayofanana, kwenye kabati lenye ukubwa unaolingana, pamoja na mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu na iliyochorwa picha ya ng'ombe, ikiwa ndani ya duka, kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mjasiriamali akiwa mbele ya kabati, iliyogawanywa katika sehemu zenye ukubwa unaofanana, huku kukiwa na chupa za aina mbalimbali zilizonyunyiziwa ndani yake kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Mjasiriamali akiwa amevaa koti jeupe, huku amesimama mbele ya duka lililo wazi; lenye milango iliyotengenezwa kwa chuma na kupakwa rangi ya kijivu, yenye maandishi ya bluu na mekundu, huku kukiwa na mashine ya kisasa ndani yake, kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mteja akikinga maziwa yanayotiririka katika mashine ya kisasa zilizo zungushiwa vyuma vyenye rangi nyeupe kwa ajili ya kutoa huduma kwa wateja.

Jokofu jeupe, ndoo za chuma, kiti pamoja na mjasiliamali aliye simama mbele ya dirisha lililofunguliwa, huku akimimina maziwa ndani ya chupa iliyo juu ya meza kwa ajili ya kuyauza kwa wateja.

Duka lililo wazi, lenye milango ya chuma iliyopakwa rangi ya bluu na kuchorwa picha ya ng'ombe kutani; jokofu, meza nyeupe, na viti vilivyokaliwa na wateja wakiwa ndani, wakinunua maziwa.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao, wateja wakiwa wamesimama mbele ya duka lililowazi lenye mlango wa chuma uliyopakwa rangi ya bluu linalotoa huduma ya kuuza maziwa.

Chumba kikubwa chenye mashine nne za kisasa zinazotoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja pamoja na jokofu lenye rangi ya kijivu.

Mteja akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu na iliyochorwa picha za ng'ombe mbele yake, kwa jaili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Ukuta uliopakwa rangi sakafu marumaru mashine ya kisasa nyeupe, iliyopo ndani ikiwa imechorwa picha ya mtoto mbele yake kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Wateja wakiwa katika mstari, wakisubiri kupata huduma kutoka kwa muuzaji, anayekinga maziwa yanayotiririka kutoka katika mashine ya kisasa, ambayo ni maalumu kwaajili ya huduma hiyo.

Mifuko iliyo wazi, yenye vifaa tofauti tofauti, mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu iliyochorwa picha mbalimbali na kuunganishwa kwenye umeme kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa mteja.

Duka lililo wazi huku ndani yake kukiwa na taa inayowaka pamoja na mashine ya kisasa, inayotumika kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Bango, duka, wateja wakiwa wamesimama mbele, huku wakinunua maziwa toka kwa muuzaji.

Meza mbili zenye rangi ya bluu, Moja ikiwa na picha ya mtoto, nyingine maandishi pamoja na mashine ya kisasa, kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja ikiwa ndani ya duka.

Chumba kilicho wazi kikiwa na mashine ya kisasa ndani yake iliyounganishwa kwenye umeme, na kupakwa rangi ya bluu na nyeupe kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa iliyochorwa picha mbalimbali pamoja na maandishi, inayotumika kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja ikiwa imefunguliwa.

Ukuta sakafu yenye marumaru, karatasi nyeupe, juu ya machine ya kisasa yenye rangi ya bluu na iliyochorwa picha ya ng'ombe kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Duka lililotengenezwa kwa vyuma na kuezekwa kwa bati likiwa wazi, huku likiwa na maandishi yenye rangi nyekundu pamoja na picha za bidhaa mbalimbali mbele yake na mashine ya kisasa iliyo ndani kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mjasiriamali akiwa ndani ya duka lenye bidhaa mbalimbali pamoja na mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu na iliyochorwa picha ya ng'ombe mbele yake kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya duka lililowazi likiwa na maandishi ya rangi nyeupe mlangoni na nyeusi kwa juu, pamoja na picha ya ng'ombe ukutani likijishughulisha na kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Majokofu mawili yaliyo nje ya duka lililo wazi lenye maandishi ya rangi ya bluu na nyekundu kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mashine mbili za kisasa kwa ajili ya kuuza maziwa kwa mteja, zenye uwezo wa kutoa huduma bila ya kuhitaji usimamizi wa mtu.

Duka lililo na madirisha, milango ya vioo ambalo limechorwa picha ya ng'ombe, sura za watoto lenye maandishi meupe kwa juu kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa.

Mjasiriamali akiwa mbele ya duka lililo wazi lenye rangi ya bluu na maandishi meusi mbele yake, huku ikiwa na mashine ya kisasa ndani kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Kundi la watu likiwa nyuma ya mashine ya kisasa iliyochorwa picha mbalimbali, ikiwa tayari kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa mteja.

Muuzaji aliyevalia koti jeupe akiwa mbele ya mashine ya kisasa iliyondani uku ikiwa imechorwa picha ya ng'ombe na mtoto kwa ajili ya kutooa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa iliyopakwa rangi ya bluu na nyeupe ikiwa mbele, ya duka kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa iliyochorwa picha ya ng'ombe akila majani mabichi inayoweza kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mlango uliopakwa rangi ya kijivu. Mashine ya kisasa iliyo ndani ya duka, ikiwa imechorwa picha za ng'ombe kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Duka lililo wazi lenye mlango wa chuma, kiti pamoja na mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu na nyeupe iliyo na picha ya ngombe na maandishi kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa iliyombele ya duka lililowazi, ikiwa na rangi ya bluu na maandishi, huku imechorwa picha ya ngombe kwaajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Mashine ya kisasa yenye rangi ya bluu, maandishi, iliyochorwa picha ya ng'ombe ikiwa ndani ya chumba kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Duka lililo wazi, lenye milango iliyotengenezwa kwa vyuma na kupakwa rangi ya bluu. Maandishi ya picha zilizocholwa ukutani, mashine ya kisasa iliyo ndani kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza maziwa kwa wateja.

Duka lililopakwa rangi ya bluu likiwa wazi huku kukiwa na majokofu mawili ndani yake pamoja na muuzaji akitoa huduma ya kuuza maziwa.

Mashine nne za kisasa mbili kubwa na mbili ndogo, zikiwa ndani ya duka kwa ajili ya kutoa ya kuuza maziwa kwa wateja.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao, na kupakwa rangi nyeupe na godoro juu yake, ikiwa kimewekwa nje, kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Masofa, viti, meza, vilivyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi, vikiwa ndani ya chumba kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Bodaboda, meza pamoja na viti vilivotengenezwa kwa mbao vikiwa vimepakwa rangi na kuwekwa nje. Pembeni ya barabara ya lami, kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Meza mbili , Moja ikiwa imetengenezewa kwa mbao tu, nyingine zikiwa na vyuma sehemu chache, ikiwa zimewekwa nje kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Meza moja kubwa na mbili ndogo iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi na kuwekwa nnje tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Samani za aina mbalimbali zikiwa katika hatua ya mwisho ya utengenezaji, ili ziweze kuuzwa kwa wateja huku fundi seremala akiranda mbao.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma katika mitindo ya aina mbalimbali, ikiwa pembezoni mwa barabara ili viweze kuuzwa kwa mteja.

Ukuta uliojengwa kwa matofali, mlango wa chuma wenye rangi nyekundu, msumeno, fundi seremala akiwa ameshika nyundo kwa ajili ya kupigilia misumari wakati wa kutengeneza samani zinazouzwa kwa wateja.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani torori lililotengenezwa kwa vyuma pamoja na kitanda cha mbao, kilichopakwa rangi na kuwekwa nje kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Meza na viti vilivyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi, inayotosha kukaliwa na watu sita, ikiwa ndani kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa imekamilika na kuwekwa nje ili iweze kuuzwa kwa mteja.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi, vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi vikiwa vimewekwa nje tayari kuuzwa kwa wateja.

Masofa yaliyotengenezwa kwa mbao na magodoro yenye rangi nyeupe yakiwa nje, huku yamepangwa katika mstari ulionyooka kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Viti vilivyotenegezewa kwa vyuma pamoja na godoro, ukuta pamoja na meza za mbao zenye vyombo vya vioo juu yake zilizo katika mstari mmoja, watu wakipata huduma mbalimbali kutoka kwa wahudumu wa hoteli.

Genge likiwa na mazao yatokanayo na kilimo, ambayo yamepangwa katika makundi yanayofanana juu ya meza, pamoja na wateja wakinunua bidhaa hizo.

Ndizi, mchicha, nyanya ikiwa tayari kuuzwa kwa mteja, kundi la wajasiriamali wa kike wakiwa wamebeba bidhaa kwa pamoja.

Wajasiriamali, nyanya zenye rangi nyekundu zilizo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao kufunikwa kwa mifuko ya magunia pamoja na vikapu vilivyo na vitunguu, na bidhaa nyingine kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Mjasiriamali akiwa amesimama mbele ya meza iliyo na: ndizi, matikiti maji pamoja na machungwa; kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Wajasiriamali wakiwa wamesimama mbele ya vibanda vilivyotengenezwa kwa chuma, bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika utaratibu maalumu kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Mabati, magunia yaliyowazi na yaliyofungwa. Wajasiriamali wadogowadogo wakipanga viazi ndani ya ndoo kubwa na visado kwa ajili ya kumuuzia mteja.

Mazao mbalimbali yatokanayo na kilimo yakiwa yamepangwa katika makundi yanayofanana juu ya meza za mbao na ndani ya vikapu vya plastiki, pamoja na wajasiriamali wakitoa huduma kwa wateja.

Kundi la watu, bidhaa za aina mbalimbali zilizopangwa katika mafungu yanayofanana, zilizopo juu ya meza na ndani ya kikapu kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Mjasiliamari akiwa ndani ya duka lenye meza, viti na bidhaa za aina mbalimbali zilizotundikwa darini na kwenye ukuta ulio na rangi nyekundu kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Miti, kundi la watu, hema lililoezekwa kwa bati pamoja na bidhaa mbalimbali. Zilizopangwa juu ya mifuko ya magunia, katika makundi yanayofanana kwa ajili ya kuuza kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyumba iliyoezekwa kwa nyasi kavu pamoja na masanduku yaliyotengenezwa kwa chuma na kupakwa rangi ya bluu, majiko, makarai, vikiwa nje ili kuuzwa kwa wateja.

Bidhaa za aina mbalimbali zitokanazo na kilimo zikiwa ndani ya vyombo, huku kukiwa na wajasiriamali waliokaa kwa ajili ya kutoa huduma ya kuuza kwa wateja.

Wateja wakinunua mazao mbalimbali ya kilimo sokoni, iliyopangwa juu ya meza katika makundi yanayofanana kwa ajili ya kuuzwa.

Vibanda, meza ya mbao iliyo na nyanya zilizoiva juu yake zenye rangi nyekundu, huku kukiwa na muuzaji akiziweka ndani ya mfuko na kuwauzia wateja.

Bidhaa mbalimbali za kilimo, zilizopangwa juu ya meza na ndani ya vikapu katika makundi yanayofanana, huku kukiwa na mjasiriamali akipima vitunguu kwenye mzani, kwa ajili ya kuuza kwa mteja.

Wajasiriamali, bidhaa mbalimbali za kilimo zilizopangwa juu ya meza kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Wajasiriamali wakiwa wamekaa ndani ya genge nguzo za miti, huku kukiwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika makundi yanayo fanana kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Mabati, meza zilizotengenezwa kwa mbao zilizo na bidhaa za aina mbalimbali zitokanazo na kilimo. Huku kukiwa na mjasiriamali aliyeshika mazao mikononi, kwa ajili ya kuyauza kwa wateja.

Simu iliyoshikwa mkononi yenye rangi nyeusi na vitufe vilivyo na herufi mbalimbali, huku ikionyesha ujumbe kupitia kioo chake kwa ajili ya kufanyia miamala ya kifedha.

Barabara ya lami. Nguzo iliyo na nyaya za umeme, bodaboda ikiwa mbele ya jengo la ghorofa lenye maduka yaliyo wazi kwa ajili ya kutoa huduma ya kifedha kupitia mitandao ya simu.

Kundi la watu wakitembea, na wengine wakiwa wamekaa pembeni ya duka lililo wazi, linalotoa huduma za kifedha kwa njia ya mitandao ya simu.

Duka lililofunguliwa lenye mlango wa chuma, lililopakwa rangi ya kijani kibichi, nguo ikiwa imetundikwa ukutani pamoja na maandishi meupe, huku kukiwa na wateja wakipata huduma za kifedha kupitia mtandao wa simu.

Simu janja iliyo mkononi mwa mtumiaji ikiwa imewashwa na kuonyesha huduma mbalimbali za kifedha zitolewazo na mtandao kupitia kioo chake.

Nyaya za umeme zilizo juu ya milango iliyotengenezwa kwa vyuma, pamoja na majengo marefu yaliyojengwa kwa matofali na yenye madirisha ya vioo, kwa ajili ya makazi au kupangisha.

Vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, magorofa mawili kwa ajili ya makazi, kupangisha au ofisi.

Mwanaume akiwa amesimama mbele ya nyumba ya ghorofa iliyo na milango na madirisha ya vioo, iliyopakwa rangi sakafu ya malumalu ikiwatayari kwa ajili ya makazi ya watu au kupangishwa.

Mwanaume akiwa ndani ya chumba chenye rangi nyeupe, sakafu ya marumaru, milango ya vioo; kikiwa tayari kwa ajili ya makazi ya watu pia kupangishwa.

Nyasi fupi, uzio uliojengwa kwa matofali, nyumba ya ghorofa yenye bati jekundu, kuta nyeupe na madirisha ya vioo, kwaajili ya makazi au kupangishwa.

Viatu vyenye rangi za aina mbali mbali vikiwa katika kabati lililogawanywa kwenye sehemu nne. Lililopo ndani ya duka kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Nguo za aina mbalimbali na zenye rangi tofauti tofauti za watoto wadogo wenye jinsia ya kike zikiwa ndani ya duka kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Duka lenye milango ya vyoo, lililo wazi. Huku kukiwa na taa zinazowaka ndani yake, pamoja nanguo za kike kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Taa zinazowaka, picha iliyobandikwa ukutani, nguo zilizotundikwa kwenye vyuma pamoja na meza iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa na mashati yaliyokunjwa juu yake kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Bidhaa mbalimbali zikiwa ndani ya duka lenye milango ya vioo, likiwa limefunguliwa tayari kwa ajili ya kuruhusu wateja kuingia na kununua bidhaa.

Duka lenye nguo za kiume zilizokunjwa na kuwekwa katika kabati na nyingine kutundikwa zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Viatu vya aina mbalimbali vyenye rangi tofautitofauti, vikiwa vimening'inizwa ndani ya duka ili viweze kuuzwa.

Nguo za kike zenye rangi tofautitofauti na za aina mbalimbali, zikiwa ndani ya duka kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Nguo za kike za aina na rangi mbalimbali zikiwa zimetundikwa kwa juu, ndani ya duka linalowaka taa na lililo wazi kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Taa zinazowaka, nguzo zenye rangi nyeupe, nguo zilizotundikwa ndani ya kabati lililo na midoli juu yake kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Duka lenye meza mbili kubwa, zenye nguo zilizo kunjwa vizuri juu yake na nyingine kutundikwa kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Makoti ya suti yenye rangi mbalimbali yaliyotundikwa katika kabati lililotengenezwa kwa vyuma kwa rangi nyeusi, ndani ya duka kwaajili ya kuuzwa kwa wateja.

Bango lenye rangi nyeusi, wafanyakazi wa bidhaa zilizo ndani ya kabati iliyotengenezwa kwa vioo kwa ajili ya kuuzwa kwa mteja.

Taa zinzowaka sakafu ya malumalu, pamoja na kabati refu lililogawanywa katika sehemu zenye ukubwa unaolingana zikiwa na bidhaa mbalimbali, zilizopangwa katika makundi yanayofanana kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Kitoroli kidogo kikisukumwa na mteja huku ndani yake kukiwa na bidhaa za aina mbalimbali, zilzochaguliwa kununuliwa na mteja kutoka dukani.

Kabati lililogawanywa katika visehemu vidogo lenye rangi ya bluu, likiwa na bidhaa za aina mbalimbali pamoja na meza zilizotengenezwa kwa mbao zikiwa na mboga za majani, matikiti maji juu yake; kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Taa zinazowaka, kabati iliyogawanywa katika zenye ukubwa unaolingana iliyopo ndani ya duka huku ikiwa na bidhaa za aina mbalimbali zilizopangwa katika makundi yanayofanana kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Taa zinazowaka, sakafu ya marumaru, kabati zilizo na sehemu ambazo zina ukubwa unaolingana. Huku kukiwa na bidhaa za aina mbalimbali, zilizopangwa katika makundi yanayofanana kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Wateja, maandishi makubwa yenye rangi nyekundu na nyeupe yaliyobandikwa juu ya bomba la chuma, vikapu vya plastiki vilivyotengenezwa kwa mbao ikiwa na mazao ya aina mbalimbali yatokanayo na kilimo kwa ajili ya kuuzwa.

Mteja akiwa katikati ya kabati zilizo gawanywa katika sehemu zenye ukubwa unaolingana, huku zikiwa na bidhaa za aina mbalimbali zimepangwa katika makundi yanayofanana kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Bidhaa zilizopangwa katika makundi yanayofanana kwenye kabati, zilizogawanywa katika sehemu ndogondogo huku zikiwa ndani ya duka kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.

Taa zinazowaka, sakafu ya malumalu, viti vya plastiki vilivyobebanishwa pamoja, baiskeli zilizofunikwa na makaratasi na kikapu chenye wavu wa chuma kilichojaa mipira. Vyote vikiwa ndani kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja.